Hii ni shule ya Amani Boarding English Media Primary School. Kando yake kuna bustani nzuri lililopandwa maua, na kuna bendera ya taifa kuu ya Tanzania imesamishwa. Nyuma ya jengo la shule hilo, kuna miti iliyopandwa. Hali ya anga inaonekana ya mawingu lakini bado ni ya angavu.